Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo. Kama tunavyoona katika maduka makubwa Nairobi, ikiwa na chapa ya Levi, inayoonekana wazi. Nguo za aina mbalimbali kama jeans , mashati na jaketi zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu na meza.

Haya ni maonyesha ya duka la nguo au botiki ikionyesha safu ya mannequin waliovalia nguo mbalimbali za kike zenye rangi angavu. Kuna mannequin kumi waliojipanga kwenye mistari kila mmoja amevaa gauni au mavazi ya aina tofauti.

Humu ni ndani ya duka kubwa la nguo linaloonekana kuwa lenye mpangilio mzuri na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Duka lina nafasi kubwa na lina rafu nyingi za nguo zilizopangwa vizuri.

Huu ni mlango mkuu wa duka kubwa la wool worths lenye bango kubwa na la kuingia na jina la duka. Ndani bidhaa za nguo zimewekwa kwa mpangilio na kuna mannequins zinazoonyesha mavazi.

Hili ni duka la nguo au sehemu ya duka kubwa. Mbele kuna paketi ya nguo za wanawake cotton bikini zikiwa zimening'inizwa kwenye stendi. Paketi hizi zina lebo inayoonyesha woolworths na ukubwa small .

Hili ni duka la mavazi ya wanaume. Mbele kuna maroboti manne waliovaa suti rasmi. Mashati meupe, suruali za rangi tofauti, na koti za suti. Moja ameshika mkoba wa kiume. Pembeni kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye kitundikio cha nguo, na kuna nebo ya basi ukutani.

Huyu ni mwanamke akijaribu gari jipya ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, huku akihudumiwa na muuzaji. Ameketi kwenye kiti cha dereva cha gari, akiwa na tabasamu kubwa, na sura, ya furaha.

Hili ni gari la kifahari la mchezo aina ya McLaren likiwa na rangi angavu ya manjano imeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari chenye kisasa. Gari hili lina muundo maridadi na linaonekana liking'aa.

Hili ni gari kubwa aina ya SUV lenye rangi nyeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. SUV nyeusi inayoonekana kuwa ya kifahari kutokana na umbo lake kubwa, magurudumu yake ya aloi, yenye muundo wa kipekee na urembo wa kromo kwenye madirisha na bampas.

Hili ni gari jeusi linalofanana na gari la familia SUV ndogo likiwa limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la lami . Gari lina rimu za fedha na breki zenye rangi nyekundu zinazoonekana kidogo.

Hawa ni watu wawili wakiwa ndani la duka la magari. Wamevaa nguo za kazi. Mtu mmoja akiwa amevaa suti ya kijivu anaonyesha kitu kwenye karatasi huku akiongea na mwanamke aliyevaa jezi ya kijivu na nyeupe.

Huu ni ufunguo wa gari wa kisasa wenye vifaa vya kielektroniki ukining'inia kwenye mlango wa gari nyeupe. Nyuma kuna jengo la kisasa la glasi na mkono wa mtu unaonekana kwa mbali.

Huyu ni mwanaume na mwanamke wakiangalia karatasi au hati flani labda mkataba. Mwanaume anaonekana anatabasamu, wote wawili wamevaa suti au mavazi rasmi ya biashara.

Hili ni gari dogo la abiria jeupe likiwa limeegeshwa nje. Ni gari la aina ya Toyota likiwa na vibandikio vya diesel na alama ya mbwa mwitu mbele.

Huli ni eneo la nje lenye nyasi na miti mirefu. Kulia mbele kuna gari aina ya pikapu ya rangi ya fedha iliyoegeshwa. Nyuma ya pick-up na kushoto zaidi kuna magari mengine yaliyoegeshwa yakiwemo gari dogo jekundu na magari mengine meusi.

Hiki ni chumba cha maonyesho cha kisasa cha magari chenye nafasi kubwa na muundo wa kuvutia. Mbele ya picha kuna kaunta ya mapokezi ya rangi ya kahawia na kijivu ambapo wanawake wawili wameka. Mmoja wao akiwa amevaa shati jekundu na anaonekana akimhudumia mteja.

Hili ni gari la aina ya SUV lenye rangi ya buluu iliyokolea na sehemu za chini za rangi ya kijivu likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye udongo na nyasi. Gari hili lina paa la kubebea mizigo na ngazi iliyopachikwa nyuma kwa ajili ya kufikia mizigo.

Hii ni safu ya magari matatu ya kifahari, aina ya Mercedes Benz G-Wagon yaliyopakwa rangi tofauti, moja nyeusi au kijivu iliyokolea, moja nyeupe na ya tatu nyeusi yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi la maegesho.

Hili ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi ya aina tofauti yakisubiri kuuzwa. Magari haya yana rangi mbalimbali zikiwemo nyeupe, nyeusi, kijivu na blue .Baadhi ya magari yanaonekana kuwa ya abiria huku mengine yakiwa malori madogo.

Hili ni gari la zamani la aina ya pikapu. Likiwa limepakwa rangi yani kijani kibichi. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri likiwa na sehemu ya nyuma wazi, na fauza nyuma zinazong'aa pembeni. Ina namba ya usajili ya kenya KEB 974 ikionyesha asili yake.

Hiki ni chumba kikubwa cha kuonyeshea magari kwa lugha ya kimombo car showroom chenye magari mengi mapya meusi na ya rangi nyingine yaliyopangwa vizuri. Sakafu ni ya vigae na dari ina taa nyingi zinazong'aa ikionyesha mazingira safi na ya kisasa.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa, likionyesha shughuli za usafirishaji wa magari. Kuna lori kubwa lenye trela ndefu iliyoundwa mahususi kwa ajili ya kubeba magari.

Humu ni ndani mwa gereji likionyesha msururu wa magari ya Mitsubishi yaliyopangwa. Magari yana rangi tofauti kama nyeupe, nyekundu na nyeusi na yote yanang'aa. Kwenye ukuta kuna bango kubwa lenye maandishi WD-4.

Hili ni soko la ndani lenye shughuli nyingi, ikiwa na vibanda vingi vinavyouza bidhaa za ufundi na mapambo, linaonekana kuwa soko la utalii au la sanaa, kituo kikuu cha picha ni bidhaa mbalimbali za ufundi zilizotengenezwa kwa mikono.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi na matunda na mboga, likiwa na muuzaji mmoja amekaa katikati ya bidhaa zake. Soko limejaa matunda na mboga za aina mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu.

Hili ni soko kubwa la wazi lililojaa watu na bidhaa. Mbele kuna mirundo mikubwa ya matunda na mboga kama ndizi, ndimu na viazi vikiuzwa. Watu mbalimbali wanaonekana wakitembea na kununua.

Hili ni rundo kubwa la soksi na nguo zingine ndogo zenye rangi na michoro mbalimbali zikiuzwa kwenye soko. Zimepangwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa waya. Chini ya meza hii kuna nguo zingine zilizokunjwa na chini kabisa, ardhi inaonekana ikiwa na uchafu na paka mdogo.

Huu ni mkusanyiko wa viungo na powder mbalimbali za rangi ambazo zimepangwa kwenye vyombo kama ndo ndogo au beseni. Hii inashiria mazingira ya soko la wazi au duka la viungo.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la soko la wazi. Kuna mwanamke ameketi kushoto akionekana akichagua mboga au kupima bidhaa. Mbele yake na pande zote kuna rundo la matunda na mboga mbalimbali zilizopangwa kwenye makreti na vikapu.

Hili ni soko kubwa la ndani lenye shuguli nyingi ikiwa na bidhaa mbalimbali na watu wengi wakizunguka. Katika sehemu ya mbele kuna vizimba vilivyojaa bidhaa. Upande wa kushoto kuna vizimba vilivyojaa maua ya rangi mbalimbali na vitu vya mapambo.

Hii ni soko lenye shuguli nyingi lililojaa wafanyabiashara na wanunuzi. Bidhaa mbalimbali kama vile shanga, sanaa za mikono na nguo zimepangwa sakafuni na kwenye meza. Watu wanakagua na kununua bidhaa.

Hili ni soko la ndani lenye wauzaji wengi, wakiwa wamesimama, wengine wameketi, na maboksi, ya mbao, yaliyojaa ndizi za rangi ya njano, na kijani. Wauzaji wamevaa nguo za kila aina, na soko linaonekana limejaa bidhaa, na watu wengi.

Hapa ni ndani ya soko au sehemu ya rejareja yenye shughuli nyingi, labda soko la sanaa au bidhaa za kienyeji. Kuna safu ndefu za bidhaa kama vile mifuko , nguo na michoro iliyopangwa kwenye rafu na kuta.

Hili ni eneo la soko lenyeshughuli nyingi lenye watu wengi na bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha mwanaume mmoja amevalia fulana ya kijivu kofia nyekundu na amebeba kitu kinaonekana kama toroli ndogo ilio jaa nguo zililzo kunjwa.

Haya ni mandhari ya mji yakiwa na majengo mawili makuu ya ghorofa. Moja lina mchanganyiko wa rangi ya kijivu na njano likiwa na madirisha mengi. Ingine upande wa kulia ni la njano kabisa.

Haya ni majengo ya makazi yanayoonekana kuwa ya ghorofa. Katika mazingira ya mijini au mji mdogo pengine nchini Kenya. Kuna majengo mawili makuu ya ghorofa yaliyojengwa kwa mawe au matofali na yamepakwa rangi ya zambarau kwenye baadhi ya kuta zake.

Haya ni majengo marefu ya ghorofa yaliyo chini ya anga safi ya bluu. Jengo la mbele lina rangi nyeupe na hudhurungi, ikiwa na madirisha mengi. Karibu nalo kuna jengo lingine refu lenye rangi ya kahawia nyepesi. Nguzo za umeme na nyaya zimeonekana mbele ya majengo na miti mirefu yenye majani mabichi inasimama karibu.

Hili ni jengo la gorofa likiwa na kuta za rangi ya kahawia nyepesi na madirisha meusi yenye mistari ya buluu. Juu ya jengo hili kuna anga la buluu na mawingu meupe. Upande wa kulia wa jengo kuna uzio wa mabati uliotumiwa. Pia kuna mimea mikavu au nyasi kwa upande wa kulia wa picha.

Hili ni jengo refu la kisasa. Linaonekana kuwa jengo la ghorofa. Lina rangi nyeupe na madirisha mengi ya kioo yenye muundo wa bluu. Anga ni la bluu lenye mawingu meupe yaliyotawanyika.

Hili ni jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa linajengwa au linafanyiwa ukarabati. Lina paa la vigae vya nyekundu na kuta za kijivu. Kuna ngazi ndefu iliyoekezwa kwenye ghorofa ya pili katikati ya jengo.

Hili ni bango kubwa la matangazo la kampuni iitwayo Mwananchi Credit. Bango hili linatangaza title deed loans up to 25M , mikopo ya hatimiliki ya hadi milioni ishirini na tano ikionyesha picha za hatimiliki.

Haya ni mandhari ya eneo lenye ardhi kavu yenye nyasi fupi za kahawia na nyumba kadhaa kwa mbali. Upande wa kushoto kuna jengo kubwa lenye rangi ya kahawia na paa jekundu ikionyesha muundo wa kisasa zaidi ikufuatiwa na majengo mengine madogo.

Hili ni jengo refu lenye paa la nyasi au makuti na kuta zenye mianya ya kupitisha hewa zilizojengwa kwa mbao au vifaa vya asili. Muundo wa jengo unaonekana kuwa wa kipekee labda unawakilisha mtindo wa kienyeji au kitamaduni.

Haya ni majengo marefu ya ghorofa yanayoonekana chini ya anga safi ya blue . Jengo la mbele lina rangi nyeupe na hudhurungi, likiwa na madirisha mengi. Karibu nalo, kuna jengo lingine refu lenye rangi ya kahawia nyepesi. Nguzo za umeme na nyaya zinaonekana mbele ya majengo na miti mirefu yenye majani mabichi inasimama karibu.

Hili ni bango kubwa jekundu na jeupe lililobandikwa kwenye jengo. Bango hili lina maandishi Commercial Property for sale na namba mbili za simu, pia kuna ishara ya simu ya kijani. Jengo lenyewe linaonekana kujengwa kwa mawe au matofali.

Hapa ni jikoni penye muundo wa laa. Ina meza ya juu ya marble , beseni, jiko la gesi na vifaa vya kisasa vya kupikia. Kuna kabati na rafu za kuhifadhia vitu, dirisha linaloruhusu mwanga wa asili na mfumo wa uingizaji hewa. Jikoni ni safi, ya kifahari na ya kimkakati kwa ajili ya kupika.

Hili ni eneo la wazi lenye nyasi kavu na kahawia lililochomwa likiwa kati ya majengo ya nyumba za kisasa na zamani ziko pembeni. Anga ni ya bluu na ina mawingu machache na kuna miti michache iko pembeni ya eneo hili.

Huu ni mwonekano mpana wa jiji unaoonyesha majengo mengi yaliyojaa na yaliyotofautiana kwa ukubwa na mtindo. Majengo mengi yanaonekana kuwa ya ghorofa mengine yakiwa yamechakaa na mengine mpya zaidi.

Hii ni nyumba ya kifahari ya ghorofa mbili iliyojengwa kwa mtindo wa kisasa. Ina madirisha makubwa ya vioo vinavyoleta mwanga mwingi wa asili. Eneo la mbele lina njia pana ya lami ya kuingilia na kuegesha magari, huku pembeni kukiwa na bustani ya nyasi safi na miti ya kupendeza. Kuta za nje ni za rangi ya cream , na paa lina mteremko wa kisasa.

Hii ni nyumba kubwa ya kisasa yenye paa la vigae vya rangi ya kahawia na kuta za rangi ya cream au nyeupe. Nyumba ina madirisha meusi na kuna tangi za maji juu yake.

Hili ni eneo la wazi, linaloonekana kama kiwanja kisichoendelezwa chenye udongo na nyasi kavu. Upande wa kushoto, kuna jengo refu labda ghorofa kadhaa lenye kuta za zege na matofali mekundu.

Haya ni majengo kadhaa ya ghorofa yaliojengwa kwa matofali ya saruji, na chokaa, yakiwa na sehemu za nje ambazo hazimalizwa kikamilifu. Jengo la mbele upande wa kulia lina mistari ya rangi ya machungwa, na yamezunguka madirisha.

Hili ni lango kubwa la chuma lenye rangi nyeusi, likiwa na muundo wa mapambo ya chuma yaliyofuma. Lango hili linaonekana kuwa mlango mkuu wa jengo au. Katikati ya lango, kuna bango dogo jeupe lenye maandishi.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa la rejareja. Linajumuisha friji kubwa la kuonyeshea vyakula vilivyogandishwa, vinywaji baridi na rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali kama vile unga.

Hii ni sehemu ya duka kubwa hasa sehemu ya Cleanshelf iliyojaa rafu za bidhaa za usafi wa nyumbani na binafsi. Bidhaa mbalimbali kama sabuni na vipodozi na karatasi za choo zimepangwa kwa utaratibu.

Hii ni sehemu ya ndani ya maduka makubwa yenye rafu ndefu na sehemu za kuuza bidhaa mbalimbali. Katikati, kuna nguzo yenye mabango yanayoonyesha aina za nafaka kama mchele na kunde. Kuna viashiria vya bei na matangazo ya promotion yakionyesha punguzo. Sehemu ya kulia inaonyesha bidhaa vya kuoka na vitu vitamu, huku wafanya kazi wakiendelea na shughuli zao.

Hili ni lango la kuingilia duka la Carrefour, mojawapo ya maduka makubwa ya rejareja. Watu kadhaa wanaonekana wakiingia na kutoka, huku wengine wakiwa kwenye foleni za malipo. Ndani kuna matangazo ya ofa, yakiwa yameandikwa kwa rangi nyekundu na njano. Kushoto kuna bidhaa kwenye rafu na kulia kuna mikokoteni ya kuinulia.

Hapa ni ndani ya duka kubwa, kushoto kuna troli la uchukuzi lenye kikapu cha manjano na rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Bango la sabuni ya lifebuoy linaonekana kwa nyuma.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au kwa kimombo supermarket iliyotengwa kwa ajili ya kuuza vinywaji vikali. Kuna rafu ndefu mbili pande zote mbili za korido, zikijaa chupa za vinywaji vikali vya aina mbalimbali.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au duka la jumla iliyowekwa maasusi kwa ajili ya vifaa vya jikoni na vyombo vya nyumbani. Safu ndefu za rafu nyeusi zimewekwa kwa pande zote mbili za njia zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la rejareja au maduka makubwa ikionyesha sehemu ya vifaa vya kielektroniki ya nyumbani. Kuna safu ya mashine za kufulia nguo zilizopangwa kwa mistari, nyingi zikiwa na nembo ya LG.

Humu ni ndani ya duka kubwa la kisasa inaloonekana kuwa safi lenye mpangilio mzuri ikiwa na sehemu kubwa iliyotengwa kwa matunda na mboga yakiwemo matikiti maji yaliyopangwa vizuri, ndizi na karoti.

Hii ya ni sehemu ya maonyesho ya keki na bidhaa nyingine za kuoka ndani ya duka kubwa. Kuna keki za aina mbalimbali na ukubwa tofauti zilizopambwa kwa krimu na matunda zikiwa zimepangwa kwenye rafu za vioo.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ikiwa na rafu zilizojazwa na bidhaa za kuoka kama vile mikate na keki. Sehemu hii imewekwa alama wazi kwa mabango inayoonyesha bread and cakes, grains na dairy .

Hapa ni ndani ya duka kubwa la rejareja au maduka makubwa. Kuna foleni ndefu za bidhaa zilizopangwa kwenye rafu pande zote mbili. Wateja kadhaa wanaoenkana wakitembea kwenye njia kuu.

Hili ni eneo la huduma kwa wateja labda katika duka kubwa au kituo cha huduma. Juu ya kaunta kuna ishara kubwa ya neno lenye rangi ya buluu inayong'aa iliyoandikwa customer service .

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa. Kushoto kuna sehemu yenye maandishi Hot Deli na kaunta ndefu za vioo zinazoonyesha vyakula vilivyopikwa au vilivyo tengenezwa tayari pamoja na sehemu yenye maandishi Red meat . Kulia kuna stendi kubwa ya kuonyesha bidhaa za battery za ever ready .